Tunaweza kuona familia moja ambayo iko katika mandhari ya hospitali, idara ya uzalishaji ya wamama. Inaonekana kwamba tuko na mtoto mchanga ambaye amezaliwa na mama yake huyu akipiga tabasamu. Mtoto huyu ameshikiliwa na babake na inaonyesha familia hii imefurahia sana kupatikana kwa mtoto huyu mchanga wao.

Tunaona dawa kwenye vyupa ambavyo vimeandikwa mpiki na ingine mkoko. Hii chupa ya mpiki inaashiria kwamba ni ya nguvu za kiume. Kumaanisha kwamba, hii ni dawa ambayo wanaume ambao hawaezi kaa kwa muda mrefu wakishiriki tendo la ndoa, wanafaa kutumia ili kuongeza muda huo wanaposhiriki kwenye tendo la ndoa.

Dawa hii inapatikana na kupeanwa katika wizara ya afya. Hii dawa hupeanwa kwa njia ya kudunga watu ili kuzuia kuambukizwa kutokana na magonjwa kama vile surua, magusha na rubela. Magonjwa haya ni hatari mno katika afya ya wananchi na hudhofisha afya na hata husababisha vifo. Hivyo dawa inasababisha kuimarisha afya katika nchi yetu.

Dawa hii hupeanwa katika wizara ya afya. Hii dawa hupewa watu ama kwa njia ya kudunga ili waweze kujihadhari kuambukizwa kutokana na homa ya manjano, vile vile dawa hii sana sana hudungwa kwa watu wanaoenda inchi za inje. Kwa sababu, inchi za inje ndio kuna hatari sana ya homa hio ya manjano.

Hii ni mandhari ya hospitali idara ya rediolojia ,idara ya rediolojia ni idara katika hospitali ambayo huhusiana na kupiga miili picha ama kutumia mashini kuangalia viungo vya ndani vya mwili ili kujua shida ya mgonjwa, tunamuona mgonjwa ambaye ameenda kuangaliwa kwenye mashini na tunaona kwamba anashughulikiwa na daktari ili aweze kuangaliwa shida za mwili.

Namuona mtoto ambaye anadungwa kuzuia ugonjwa ama kuwa anaugua na hivyo anadungwa ili aweze kupona. Tunamuona kwamba anashikiliwa na muuguzi ambaye amevalia kinga za mikono, huku daktari akimdunga pia vile vile amevalia kinga za mikono na ameshikilia sindano akidunga mkono wake wa kulia.

Naona dada mmoja ambaye anapokea matibabu kwa njia ya kudungwa. Tunaona kwamba anaweza kudungwa ili kujiepusha na magonjwa mengine ama anaweza kuwa anaugua na hivyo amekuja kumuona daktari ili kupata matibabu. Tunaona kwamba daktari huyu anajaribu kufanya kazi kwa uadilifu na kuwa muangalifu zaidi kabla hajaweza kuanza kudunga huyu dada.

Hii ni maandhari ya shule jinsi inavyo ashiriwa na wanafunzi watatu na pale tunamwona mwalimu wao. Hapa tunaona kwamba wanafunzi hao wanapiga foleni ili kupata maji ya kunywa. Kwenye tangi hii tunaona kwamba imeandikwa, tunakunywa maji masafi iliyopeanwa na Hope Care. Hapa inamaana kwamba wanafunzi hao wanapata maji masafi ya kunywa katika shule yao.

Hii ni mandharii ya hosipitali. Tunamuona mama ambaye amekuja na mtoto wake ili kupata matibabu. Vile vile tunamuona daktari huyuu ambaye anamshughulikia mtoto huyu. Tunamuona mtoto ni mchanga mno na anaonekana kwamba analia kuashiria kwamba tendo hili ni uchungu na hivo hafurahii kile anachofanyiwa kwenye hosipitali.

Hapa tunaona ni mandhari ya nyumbani, tunaona wamama wawili. Kuna mmoja ambaye amekaa kwenye kiti huku akionyesha kua anihisi uchungu mno. Inawezekana kwamba mama huyu anaonekana kua mjamzito na hivo imewadia wakati wake wa kujifungua. Mama huyu anaashiria ya kwamba ako kwenye uchungu mno na tunaona huyo mwengine amevalia ya kinga na ako tayari kumzalisha.

Tunamuona mnyama huyu, mnyama huyu ni ngamia. Ngamia ni mnyama ambaye hutumiwa katika sehemu za ukame kwa sababu ya uwezo wake wa kwenda kwa muda mrefu bila kunywa maji ama kupata chakula. Hivyo basi tunamuona kwamba ameweza kufa kwa kutokana na matatizo mingi. Tunaona kwamba amekufa akiwa akibebeshwa mzingo na hivyo inaonyesha amepitia magumu.

Hii ni dawa inayopatikana na kupeanwa kupitia wizara ya afya. Dawa hii hupeanwa kwa kupitia njia ya kudungwa na dawa hii hisaidia kutokana na magonjwa ya surua, mabusha na rubela, magonjwa haya ni mabaya mno kwa kuwa yanadhoofisha hali, afya na huwa yanasababisha vifo hivyo dawa hii ni huwa inasaidia sana wananchi.

Hapa tunaona tendo ambalo limefanyika linaloashiria kwamba limeshangaza watu wengi hapa. Na tendo hili sana sana linaweza kuwa ni kutokana na kuanguka kwa nyumba ama kutokea kwa moto kwa kuwa tunaona watu hawa wakisimama kwa mshangao na huku wakionekana kukata tamaa ama kuwa na huzuni jinsi walivyosimama.

Hii ni mandhari ya hospitali, idara ya kuwazalisha wanawake. Tunaona wamama watatu, wawili wakishikilia watoto wachanga. Wanaonekana kutabasamu sana. Hivyo kuonyesha furaha kwa kuwa wameweza kubarikiwa na kupata watoto na inamaanisha kwamba wameweza kujifungua kwa njia mzuri na afya yao iko sawa na wamefurahia sana.

Hapa ni madhari ya hosipitali, kwa kua tunaona wagonjwa ambao wamelazwa kwenye hosipitali huku wakiwa wamedungiwa hii maji ya hosipitali ya kusaidia mwili. Tunaona kwamba, wagonjwa hao wako hali mahututi, Na tunaona kwamba kuna madaktari ambao wako, wanaonekana kule ili kuweza kuwasaidia kupata matibabu.

Hii ni maandhari ya hospitali. Tunamwona mgonjwa ambae anapata matibabu ya upasuaji, hii ni idara ya upasuaji. Tunamwona daktari ambae anamtibu mgonjwa kwa njia ya upasuaji na vile vile tunamwona muunguzi ambae anamsaidia huyu daktari. Tunaona kwamba hii ni upasuaji ambayo inafanywa kwa meno ama viungo kwa mdomo au koo.

Tunaona dawa hii ambayo hutumiwa kwenye hospitali ili kudunga watu kuzuia magonjwa ya surua, mabusha na rubela. Dawa hii husaidia sana ili kuzuia magonjwa hayo kwa kuwa yanadhohofisha afya ya watu na pia yanaweza sababisha vifo vya watu wengi. Kwa hivyo dawa hii ni muhimu sana katika idara za afya.

Tunaweza kumuona mwanadada, kwenye mandari ya hospitali, idhara ya uzalishaji ya wanawake. Tunanaona kwamba anakalia kiti ya hospitali, akiwa amemshikilia mtoto mchanga na huku akipiga tabasamu kuashiria tendo hilo za uzalishaji limemridhisha au kufanya vyema na ako buheri wa afya na amefurahia kupata mtoto.

Hapa tunaona lori la viwavi likitekeleza uharibifu ama kubomoa nyumba, tunaona pia askari wakitazama tendo hili kumaanisha kwamba wanaongoza kusimamia tendo hili lifanyike ,inamaana kwamba mwenye nyumba aliweza kujenga nyumba kwa sehemu ambayo haifai ama kwa sehemu ambayo inafaa kutumiwa kujenga barabara ama mambo mengine ya serikali.

Dawa hii hupatikana na kupeanwa na wizara ya afya. Hii dawa inazuia watu kutokana na kuambukizwa na magonjwa kama vile surua, mabusha na rubela. Hii dawa imekuwa na usaidizi sana kwa wakenya, kwa sababu inasaidia kuimarisha afya, kwa sababu magonjwa hayo hudhoofisha afya na kusababisha vifo.

Dawa hii upatikana na kupeanwa katika wizara ya afya . Hii dawa upeendwa kwa minajili ya Ili kuzuia magojwa kama vile zurua mabushi na rubella. Magojwa haya ni mbaya sana katika afya ya wananchi kwa sababu hudoofisha afya na kusabanisha vifo . Hivyo dawa hii inasaidia katika nchi yetu kwa kuwa inaokoa maisha .

Hapa ni hospitali na tunamuona mgonjwa mmoja ambaye anahudumiwa na madaktari watatu. Inaonekana kwamba hii ni idara ya hospitali ambayo upasuaji ya watu hufanyika. Na tunaweza kuona kwamba madaktari hao wakiwa na muuguzi mmoja wa kuwasaidia. Wanamshughulikia mgonjwa huyu katika kazi hiyo ya upasuaji. Na kazi hiyo inaonekana kwamba sio rahisi.

Hapa ni madhari ya hospitali. Tunawaona wamama na watoto wachanga ambao wameletwa ili waweze kueza kutibiwa ama kudungwa ili kujiepusha na kuambukizwa magonjwa kama vile polio na surua. Tunamuona mama huyu ambaye ameshikilia mtoto anayedungwa. Mtoto huyu anaonekana kulia sana akidungwa, na mama huyu sura yake inaonyesha kwamba hajafurahia kwa jinsi mtoto anavyolia.

Hii ni dawa inayopeanwa katika wizara ya afya. Dawa hii inapeanwa kupitia njia ya kudunga watu. Hii inafanywa ili kuzuia magonjwa kama vile surua, mabusha na 'rubella' ambapo inajulikana kama nyekundu nyekundu. Hivo basi dawa hii husaidia sanaa ili kuweza kuimarisha afya za watu na kuzuia magonjwa hata ambayo hudhohofisha afya.

Hii ni mandhari ya hosipitali ya idaya ya uzalishaji ya wamama. Tunamuona muuguzi huyu akimshikilia mtoto mchanga ambaye anaonekana kuzaliwa. Na muuguzi huyu amevalia kinga za mkono kuashiria kwamba alikua anapeana huduma kwa mama ambaye ametoka kuzalisha. Hapa tunaona kwamba huduma zinaendelea kupeana vilivyofaa.

Hapa tunaona dawa hii ambayo watu wanafaa kudungwa ili kuzuia magonjwa kama surua, mabusha na rubella . Rubella ni ugonjwa ambao jina hiyo inatokana na Kilatini kumaanisha kwamba inahusiana na uwekundu wekundu. Hivyo watu wanafaa kwenda kudungwa dawa hii ili kuzuia magonjwa hayo kwenye miili yetu na afya yetu kuimarika.

Hii ni dawa inayopatikana na kupeanwa kupitia wizara ya afya. Dawa hii hupeanwa kwa njia ya kudungwa ili kuzuia magonjwa kama vile surua, mabusha na rebella . Magonjwa haya ni hatari mno kwa kuwa yanadhoofisha hali na afya na pia kusababisha vifo. Dawa hii imesaidia sana katika nchi yetu kuimarisha afya.

Hii ni duka la dawa . Tunaona kwamba dawa zimepangwa kwenye rafu hizo na tunaona kwamba huyu ni Daktari ambaye anahusika na kupeana madawa ndo maana akitabasamu akiashiria kwamba anamuhudumu mgojwa mmoja ama mtu ambaye amekuja kununua dawa kwa kwenye duka Hilo la dawa . Tunaona kwamba anafurahia kazi yake na anaonekana kuwa na uwadilifu.

Tunaona mama mmoja ambaye anakanuni za kisomali. Vilevile tunawaona watoto wawili na mtu mmoja ambaye anaonekana kutoka mbali. Tunaona kwamba watu wao wamepanga foleni ili kuweza kusaidiwa kucota maji. Inaashiria kwamba sehemu hii ni sehemu amabayo inaathirika sana na ukame na hivo kuna foleni ili kupata maji.

Tunaona dawa hii ambayo ni ya kudunga watu ili kuzuia kuambukizwa homa ya manjano na dawa hii mara mingi huwa inadungwa kwa watu wanaosafiri nchi za nje kwa sababu huko nchi za nje ndio ugonjwa huu wa homa ya manjano huwa muno zaidi na basi dawa hii hudungwa kwa watu wanaoenda nchi za nje.

Hii ni mandhari ya hospitali. Tunamuona dada mmoja ambaye anapokea matibabu, huku akitibiwa na daktari mmoja na muuguzi mmoja. Tunaona kwamba inawezekana hii ni idara ya upasuaji kwa sababu tunaona kwamba huyu dada anashughulikiwa kwenye mdomo. Inawezekana kuna upasuaji unaoendelea pengine ya meno ama ya kifaa fulani kwenye mdomo yake.

Hii ni dawa ambayo inadungwa kwa wamama wajawazito sana sana na hii dawa huwasaidia kwa kuwaongezea nguvu ya kuwafanya kazi. Vile vile inawasaidia kuwapa mwili yao nguvu ya kupigana na magonjwa. Vile vile inasaidia pia kutengeneza ngozi ya mwili na hata pia kuimarisha mtoto anapomea kule tumboni. Hivyo dawa hii inafaa kwa wamama wajawazito sana.

Hii ni mandhari ya hospitali, tuna waona madaktari watatu kwenye idara ya upasuaji wakitekeleza upasuaji. Hapa tunaweza kuona kwamba kuna mgonjwa ambaye anatibiwa na sana sana yawezekana kwamba anafanyiwa upasuaji ya meno.